Hapa ni sokoni, inaonyesha kuna watu, mkusanyiko ya watu, ambao kwamba kuna wenye wanauza bidhaa kuna wengine ambao wananunua, wakitembea na kuna pia inaonyesha pia kuna vitu ambao kwamba zinauzwa kwenye sokoni.

Hii ni fridge ambayo kwamba inaonekana ikona vinywaji tofauti tofauti kama vile soda na kuna nyingine pia hapo inaonekana kuna viazi.

Hapa inaonyesha viatu zenye ziko sokoni ambayo kwamba zinauzwa na ni aina ya plastiki na ziko aina tofauti na colour tofauti.

Hapa inaonekana kuna duka ya mpesa ambayo ni mahali ya kutuma na kutoa pesa, kuna mtu amesimama kando ya ile duka na kuna duka ingine pale inaonekana kwa umbali ambayo inaitwa bei nafuu.

Hii ni kwenye biashara , biashara hii inaoanyesha tuko kwenye duka ya viatu ambayo tunaona aina ya viatu tofauti tofauti pale. Ni viatu ziko pale tayari kuuzwa.

Hapa ni duka ya kuuza nyama, kuna wale wauzaji wenye wako pale wanaonekana na kuna nyama pale imeegezwa mbele, friji na kuna pia.

Hapa inaonekana magari imeegeshwa kwenye mahali ya maegesho ya magari. Inaonekana kuna gari mingi hapo.

Hii ni gari aina ya matatu, ambayo imeegezwa kwenye ukambi ya mwonyesho ya magari, hii gari rangi yake ni rangi ya nyeupe, ambaye imefungiwa dirisha, iko kwenye sokoni tayari kuuzwa.

Hapa kuna vifungu mingi za nguo ambazo ziko kwenye duka na ziko tayari kuuzwa. Zimeletwa ziuzwe.

Hapa ni kwnye duka ya maziwa ambayo wanauza maziwa aina tofauti tofauti kuna maziwa ya freshi , kuna maziwa ingine kuna maziwa ile ya kampuni ambayo inaitwa Delamere.

Hapa ni duka ya maziwa. Tunaonyesha pale kuna aina tofauti, aina nyingi ya maziwa pale. Kuna maziwa lala pale, kuna maziwa ingine ambayo ni freshi na zingine.

Hapa inaonekana kuna mtu ameshikilia pesa ya Kenya ambayo ni noti ya pesa ya elfu shilingi elfu moja.

Picha hii inatoa maelezo kuhusu insurance, insurance ambayo inaitwa Amaco, na pia inapeana nambari za kutumia.

Hapa ni kwenye ukumbi wa maonyesho wa magari ambayo watu wamesimama juu ya magari na zingine ziko juu pia na zingine ziko chini ambao watu wanaziangalia.

Hapa ni kwenye sokoni ambayo wanauza matunda tofauti tofauti kama vile nanasi, tikiti maji. Pia kuna mahindi pale wanauza.

Hii ni kampuni ya bima ya gari ambayo kwamba inatuonyesha pale imeandika namba yao na kuna pia maelezo zaidi ya hiyo kampuni. Wanaandika pale.

Hii ni cheti ambayo inaonyesha sarafu ya Kenya ambayo jinsi unavyo nunua, na kuuza sarafu kwenye nchi tofauti. Hapo inaanza na Amerika , ikielekea kuna uingereza na nyingine.

Hapa tuko sokoni ambayo huyu muuzajia anauza matunda tofauti tofauti ambayo kwamba ni kama ndizi, machungwa, pashoni, nyanya, vitunguu, tikitiki maji na zingine.

Haya ni maneno ambayo inaeleza kuhusu insurance ya afya ambayo inaitwa Jubilee ambayo ina maternity cover na pia ina last expense benefit .

Hii ni pesa, sarafu ya Kenya ya zamani ambayo inaonyesha ni pesa ya noti ya shilingi mia moja, hii

Hapa tunaonyeshwa katika ukumbi wa maonyesho ya magari ambayo iko katika kiwanda ya kutengeneza magari. Tunaonyeshwa pale tukona aina mingi ya magari tofauti.

Hapa ni kwenye sokoni ambayo tunaona maduka ya M-PESA na anauza vitu zingine tofauti, kama tunaona pale kuna ndizi ambayo imewekwa hapo.

Hapa ni kwenye sokoni. Kuna watu wengi pale wamesimama na kuna vitu ziko chini. Zimetandazwa pale chini. Kuna mandizi, kuna viazi, kuna vitu, kuna matunda mengi pale.

Hizi ni mikoba za kubeba vitu ambao ni utamanduni ya wafrica ambayo wanaitumia kubeba mzigo na vitu zingine pia.

Huyu mtu anaonyesha simu lake anaonyesha mabaki kwenye Mpesa yake ambayo inaonekana ni mia sita tisini na tisa.

Hii ni simu ambayo tunaoonyeshwa orodha za Safaricom. Hizo hizo orodha ambayo inasaidia kama vile M-pesa jinsi ya kutoa na kuweka. Inarahisisha kazi kama hiyo.

Hapa ni sokoni ambayo kuna manguo hapo nguo tofauti na kuna watu hapo wamesimama ambao kwamba wauzaji na kuna wanunuzi. Wale wauzaji wamesimama katikati ya nguo wakionyesha wale wanunuzi.

Hapa kuna gari aina ya lori ambayo imebeba magari na kwenye ukumbi wa maonyesho ya magari, na hizi gari zimeletwa kwenye kiwanda ama kwenye ukumbi wa maonyesho wa magari kuuzwa.

Hapa kuna magari ambaye kwamba ziko kwenye steji ama kwenye duka la Mercedes Center Ltd . Hapo ni kampuni ya Mercedes ambayo wanauza magari tofauti tofauti na kuna magari hapo ya rangi tofauti.

Hapa kuna magari aina ya gari ya ubinafsi kwenye uwanja. Zimeegeshwa kwenye uwanja na pia kuna watu wako kwenye uwanjani. Hapa inaonekana kwamba magari zimeegeshwa...

Hapa kuna maandishi ambapo kuhusu kampuni ya insurance kuna inaitwa mayfair. Hii ni insurance ina cover ama inakingika haya accidents .

Hiyo ni kidhibiti cha mbali cha gari ambayo kwamba imeekwa kwenye mlango ya gari .Hii inatumika kufungua mlango ya gari na kufunga.

Hapa ni sokoni pia. Sokoni, soko hii ni ya kuuza viatu, nguo na vitu zingine za mavazi za kuvaa. Hapa inaonekana kuna viatu aina tofauti kama buti na zingine.

Hii ni duka ya maziwa ambayo wanauza maziwa aina tofauti tofauti. Duka yenyewe inaitwa Mount Kenya ambayo inamaanisha Mlima Kenya Maziwa Depot.

Hapa ni kwenye duka. Duka hii inaonekana mlango iko wazi, na duka inaonekana ni duka ya mpesa ambayo inatumika kutuma na kutoa pesa.

Hii ni orodha ya huduma ya Mpesa ambayo iko kwenye simu. Orodha enyewe inaanza na kutoa pesa na kueka pesa na kununua credit na hizi huduma za M-shwari na zinginezo.

Hapa ni kwenye barabarani, kuna magari pale ,lori ,moja zao malori pale yanapita kwenye barabara moja yao imebeba magari ingine ndogo.

Hii ni posta ya bima, posta hii inatoa maelezo kuhusu kampuni ambayo inaitwa Mayfair Insurance .

Hapa ni sokoni, soko ambayo ni soko ya kuuza matunda na mboga tofauti. Soko inaonekana ikona maji imefurika hapo chini. Ishara kwamba kulikuwa na mvua imenyesha.

Hii ni duka ya maziwa la ng'ombe kwenye duka hii inauzwa maziwa tofauti tofauti ambayo wanaitengeneza hapo ndani.

Hapa inaonyesha mkono ambayo kwamba imeshikilia pesa ya Kenya ambayo kwamba ni noti elfu moja Kenya.

Hii ni chombo cha kufanyia utafiti ambayo inatumika kwenye simu, inaitwa Kopo.,Hapo inaonyesh mahali ya kuweka E-mail , baru pepe na kuna ile namba ya siri .Kuna mwingine anaonekana kushika simu.

Hapa ni kwenye barabarani ambao tunaona lori imebeba gari kadhaa hapa kuna gari kama gari tano amebebwa yakipelekwa kwenye sokoni ama mahali ya kuhifadhi gari.

Hii ni poster ya bima ya pikipiki ambayo inaonyesha pesa ambayo inatakikana na munda ambayo ina.

Hapa ni kwenye ukambi ukumbi wa kuonyesha magari. Magari haya yako tayari kunukununuliwa ama yanauza, ziko kwenye sokoni.

Hapa ni duka la maziwa ambayo inaitwa Kieni Dairy Products LTD ambayo wanategeneza ama wanategeneza maziwa na kuuza pale.

Hii ni mahali ya kutengeneza magari ishara kwamba inaonekana kuna magari pale ambazo hazijamaliziwa kutengenezwa. Bado ziko pale kwenye kiwanda yao ya magari ya kutengeneza.

Hii ni duka la kuuza mayai, ishaara kwamba kuna mayai pale zimepangwa na kuna zile tray pia hazina mayai. Hii mayai.

Hapa ni kwenye sokoni ambayo soko ya kuuza mboga, kama vile, inaonekana pale kuna kabeji, na kuna watu pale wanauza ile kabeji wamesimama, na kuna pia wanaonunua.

Hii ni orodha ya fedha ya M-Pesa ambayo inatuonyesha mabaki yake ambayo ni elfu sitini na nane, mia nane, na pia inatuonyesha mahali ya kutoa, peana na kutuma pesa.

Haya ni magari ambayo yameegezwa kwenye maegezo ya magari. Kuna magari mingi hapa na tofauti na ni colour rangi tofauti.

Hapa ni sokoni, hapa tunaona wanauza vitu tofauti tofauti, moja yao ambayo ni viazi, kuna karoti , kuna ndizi kuna cabbage , kuna nyanya na zinginezo.

Kuna mama ameketi wakitengeneza vitu za utamaduni za wafrika ikiwemo bangili na mishipi ya kuvalia.

Hapa kuna mkono ambayo imeshikilia pesa ya Kenya, shilingi ya Kenya. Ambayo ni noti. Imeanza na elfu moja, kuna mia tano, kuna, kuna mia pia.

Hii ni poster ya kuonyesha ama inatoa malelezo kuhusu bima ya afya ambayo inatupea maelezo mingi ambayo inasaidia kwenye kutibu magonjwa tofauti kama vile meno, macho zingine.

Hii ni pesa ya Kenya pesa ambayo pesa yenyewe inaanzia Elfu moja Kuna pia Kuna mia tano hapo na Kuna mia mbili pia

Hapa ni kwenye ukumbi wa maonyesho wa magari, ambayo tunaona kuna magari mengi pale, na kuna mtu tunaona amesimama pale kwa mbali, hapa magari yako hapo tayari kuuzwa.

Hii inaonekana kwamba ni pesa ya kenya, inaonekana kwamba ni pesa bandia ya kenya ya shillingi elfu moja ya noti.

Hapa inaonyesha kuna gari ambayo namba yake ya kisajili ni KDC 889P, ambayo limeegeshwa mbele ya orofa.

Hii gari ni gari aina ya matatu ambayo rangi yake ni rangi nyeupe ambayo imeegezwa. Hii gari inatumika kubeba watu.

Hii ni posta ya bima ya afya ambayo kampuni inaitwa Anziano insuarance Agency na pia kuna ile ya Jubilee bima ya Jubilee pia ambayo anatuonyesha hapa umuhimu wa kujisajili kwenye bima yao.

Hii ni duka ya kuuza sabnamu tofauti tofauti. Huonyesha utamaduni ya waafrika na vitu zingine. Kuna pale pia ngozi ya ng'ombe iko pale kunaonekana pia kuna sanamu ya wanyama tofauti tofauti.

Hapa ni barabarani Kuna matatu pale rangi ya rangi yake ni nyeupe namba yake ya usajili ni KDR 963B

Hapa inaonyesha ni soko ya mboga. Hapo kuna watu naona inaonekana pale wamesimama wakinunua mboga. Mboga ile ni aina ya sukuma wiki.

Hapa inaonyesha sokoni ambayo kwamba kuna vitu tofauti kama mandizi, nyanya, kuna mahindi, kuna karoti, kuna viazi na pia kuna watu hapo wanaonunua na kuna wauzaji pia.

Hapa kuna magari tofauti ambayo kwamba ziko na rangi tofauti tofauti. Mojawapo ambayo ni nyeupe, kuna nyeusi na kuna zingine pia.

Hii ni duka ya biashara ambayo inaonekana mlango yake iko wazi. Na mbele yake kuna matunda ambayo yanauzwa pale. Matunda haya, matunda haya ni kama tikitimaji na ndizi na zingine pia.

Hii ni sokoni ambayo ni soko ya kuuza matunda. Matunda haya yanaonekana kama vile ndizi, kuna machungwa pale, kuna viazi tamu na kuna ovakado.

Hii ni posta ambayo inatueleza maneno kuhusu bima ya afya ya kampuni ambayo inaitwa AAR ambayo inatuambia hiyo kampuni inasaidia.

Hii ni poster ambayo ina maelezo zaidi ya bima ya afya ya kampuni ambayo inaitwa Britam ambayo tunaambiwa wanatuambia pesa ambayo inafaa kutolewa.

Hii ni duka, ambayo inauzwa bidhaa za utamaduni za wa Kenya, za wa Afrika. Hapo kuna ishara, ina ishara kwamba, kuna watu, kuna mtu mmoja hapo amesimama hapo, ambaye anaonekana ni mwenye anauza, kuna bidhaa tofauti tofauti kama bangili na zinginezo.

Hapa ni mahali ya kubadilisha sarafu ya kenya na nchi zingine ambazo zinaonekana pale. Kuna nchi kama United States, kuna ile ya Uingereza, kuna ile ya Europe, kuna ya Canada na kuna zingine pia.

Hapa ni kiwanda ya kutengeneza magari. Na pia ni kambi ya kuonyesha magari. Hapa hiyo magari ziko pale kwa kuuzwa, ambayo iko tayari ku.

Hapa kuna magari mingi pale, inaonekana ni gari mpya pale na ni ishara kwamba hapo ni mahali ya kuuzia magari. Magari inaonekana hapo kuna tofauti, magari aina tofauti.

Hapa ni soko ya kuuza mboga. Pale kuna ndizi ambayo haijakomaa. Kuna vitunguu, kuna viazi tamu pale na vinginezo ambayo ziko pale kuuzwa.

Hapa ni duka ambayo inauza maziwa, maziwa lala ambayo kwamba tunaita yorghurt kuna mayai pia kuna aina nyingi za mkate.

Hii ni posta ambayo inatoa maelezo kuhusu bima ya afya ambayo wana wanasema ama wanatoa taarifa ambayo inasema bima hiyo inasaidia mtu ama kuongoza mtu.

Hapa ni katika ukumbi wa maonyesho wa magari. Tunaona kuna magari pale yameegeshwa. Inaonekana hapa hizo magari ziko pale kuuzwa.

Hii ni gari ndogo imesimama kando ya barabara, ambayo kwamba nambari yake ya usajili ni KDH-990J, na color yake, yaani rangi yake ni nyeupe.

Hapa ni kwenye kiwanda ya kutengeneza magari tunaona pale kuna magari yameegezwa kwenye hilo kiwanda na kuna watu pia wamesimama pale wakiangalia hayo magari.

Hapa kuna duka, ambayo duka ya vitu na kuna mlango hapo inaonekana. Duka imefunguliwa na kuna mtu pale amesimama ishara kwamba ananunua kitu na amevaa sare ya samawati.

Hapa kuna gari yenye imeegezwa kwenye barabarani, rangi yake nyeusi, nambari yake ya usajili ni KDK na pia ni aina ya toyota.